Juu ya meza kunaonekana vitabu na faili yenye rangi ya manjano, na jalada la vitabu hivyo linasoma, longman Computer Science Learner's Guide, Grade 7 .

Mlingiti wa kufunga bendera imepakwa rangi nyeupe. Angani juu mawimbu yametanda, ya samawi na nyeupe. Miti mirefu yenye majani mengi na matawi mengi, ambayo inatumika kwa tiba dawa za kiasilia ya kiafrika na ya kitamaduni nchini Kenya na huku Africa.

Mlingoti ambao umezungukwa na maua ya rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi ukiwa umepakwa rangi nyeusi chini rangi nyeupe juu, kuna tanki ya maji ambayo ikona bango linasema fire assemble point na kuna miti mirefu ambayo yenye matawi mingi na matawi ya kijani kibichi.

Mlango wenye rangi ya mchanga mchanga, ambayo imeekwa bango linalosema no exit for students, warning no exit ukutani kumepakwa rangi ambayo inarembeka sana.

Timu ya Kenya ya walemavu wakiwa kwenye sare zao rasmi timu inapokea cheki kutoka kwa wizara ya michezo ambayo inasoma Kenya National Paralympic Committee Kenya awarding five million Kenya milele.

Nyumba yenye ghorofa mbili ambayo imezingirwa na maua ambayo ni ya kijani kibichi ambayo mengine yameweza kukua ya rangi ya zambarau na milango ya nyumba hiyo ni rangi nyekundu na huko juu ikiwa imepakwa rangi nyeupe na chuma zimepandishwa za rangi nyeusi.

Kunaonekana msichana mmoja amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, nyuma yake kuna vyuma vya kuinua na amekalia mahali kuna rangi nyekundu, chini yake kuna maneno haya Hellen Wawira Nationality Kenyan, date of birth April fifteen nineteen ninety two sport power lifting event under forty one kg disability spine .

Ukutani kuna bodi ya nyeupe, na huko katika kona kuna mlango ambao umefungwa na kuna fimbo imewekelewa huko kwa kona. Na kuna ndoo yenye rangi ya pinki, ambayo inatumika kufanya usafi na sakafu iko na rangi ya kahawia.

Ubaoni kunaonekana kuna rula ambayo imewekelewa mbele ya ubao huo inayo maandishi haya Ijumaa Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano swali herufi ndogo hutamukika a b k d gh f g h .

Mwanaspoti mmoja aliyekiwete hana mguu mmoja anaendesha baiskeli akiwa amevaa kofia lake barabarani. Kando ya barabara kuna maua ambayo ni ya kijani kibichi na miti mirefu ambayo iko na matawi mengi ya kijani kibichi.

Kabati lenye rangi nyeupe limegawanywa katika vipande mbalimbali na kila kipande kiko na faili yake. Faili ya kwanza ni faili rangi ya samawi, la pili ni faili ya rangi nyeusi, ya tatu nyeusi, ya nne ya samawi, ya tano ya manjano, ya sita ya manjano na kuna faili ingine iko huko chini.

Aliyekua Gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, akiwa na walemavu ambao wameshika ngumi wakiwa wamevalia jeshi nyekundu na suruali nyeusi nyuma yao kumesimama watu pia ambao wamevalia jezi za rangi nyekundu na mmoja wao akivalia rangi nyeupe na mwingine akivalia rangi ya nyeusi.

Kompyuta mbili na kibodi mbili na mouse mbili zimeekwa juu ya meza nyeupe ukutani kumepakwa rangi ya nyeupe na pia pembezoni kulia kuna vitabu aina mbalimbali.

Mlango wa shule, ambao umepakwa rangi nyekundu umeandikwa grade 1C . Na kuna bango limewekwa juu ya mlango huo, ambalo linasema teacher Agnes welcome .

Kuna ilani ambayo imewekwa mbele ya tanki ya rangi nyeusi yenye maandishi haya: "Fire assembly point" . Chini yake kuna nyasi ambayo zinajaribu kunyeuka zenye rangi ya kijani kibichi zingine imekuwa zimekauka.

Viti na locker za watoto zimeegeshwa, juu ya viti zingine kuna makaratasi, pia ukutani kuna rangi imepakwa nyeupe na kuna nembo zimewekwa ukutani na sakafu, yenye rangi nyekundu.

Wanadada watano na wanaume wawili wanaonekana wakikalia viti za walemavu wakiwa wamevaa shati nyekundu na kaptura zao nyeusi zikisoma kwamba Kenya.

Ukuta uliopakwa rangi nyeupe wenye maandishi KSDC Kenya Society for Deaf Children detry wearing centre pembezoni kushoto kuna baluni zenye rangi ya samawi moja nyeupe na ingine mbili ya kijani kibichi pamoja na bendera ya Kenya.

Watu ambao wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi na kaptura za rangi nyeupa wakicheza mpira inaonekana hii ni timu ya paralympic ya walemavu wao hawana miguu wanatembea na klachi.

Karatasi la ukurasa nambari mia moja sabini yenye maandishi haya " Kipindi cha pili, Lishe Bora, Sarufi matumizi ya hiki na hiki". Chini yake Mzee mmoja kavalia kanzu na koti nyeusi. Chini yake " Hiki ni kitabu, Kitabu hiki ni kizuri. Hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri". Mwanafunzi mmoja kavalia sare ya shule akiwa na kitabu kimoja na upande wa kushoto akiwa na vitabu viwili.

Bango moja ambalo limewekwa ukutani lenye maandishi haya water is life, every drop counts please save, sources of water ocean , lakes, rivers, springs ,wells ,boreholes ,rain. What are the main uses of water, domestic use for plant and animal consumption ,transport, recreation ,it is home to many living organisms, hyrdo electric power generation, indusrial use ,agricultural na mabo mengine hayo.

Shule hii ambayo iko na zaidi ya darasa nne, iko na milango ambayo imepakwa rangi ya samawi na madirisha. Na mbele yake maua yamepandwa yenye ya kijani kibichi mbele yake kuna uwanja ambao uko na nyasi ya imekaukakauka.

Kijana mmoja ameanguka chini vumbini, amevalia shati nyeusi na kwa umbali kule kunaonekana rangi ya kijani kibichi, nyekundu, nyeupe na nyeusi na nyasi pia zinaonekana.

Nguzo ya ukuta ya nyumba ambayo imewekwa bango lenye linasomwa, High School Office, Inje kunaonekana nyasi yenye kijani kibichi na matawi ya miti ambayo ni ya kijani kibichi, huko mbele kwa ofisi.

Bodi ni aina rangi nyeupe ambayo iko na michirizi ya rangi nyeusi pembezoni , kuna viti za wanafunzi ambazo ziko na rangi ya kaawia na chni kuna rangi ya kaawia pia na kunaonekana pia kuna viti ambazo zimeanguka chini.

Mitungi ya gesi imefungiwa ndani ikiwemo ya rangi nyekundu, rangi ya manjano, rangi nyeupe na vioo zinaonekana zikitoa mwangaza nje na nje yao kuna matofali ambayo bado hayajapakwa rangi.

Ukuta wenye umepakwa rangi nyeupe wenyemaandishi KSDC , Kenya Society for Deaf Children , DUTCH Warning Centre . Pembeni kulia kuna bendera ya Kenya na Baruni. Mbili za rangi ya samawi na moja nyeupe.

Mwanaumwe mmoja anasaidia mwanadada mmoja, ambaye hana uwezo wa kukimbia. Na jezi la mwanadada huyo ni Nissan Koech na mwingine limeandikwa Nissan katika mashindano ya olimpiki, ya mwaka elfu mbili na kumi na sita huko Tokyo.

Katika ukurasa huu wa kitabu nambari sabini na tisa unaonyesha gari ambalo linasema gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga. Mchanga uliobebwa ni mzito. Hili ni gari la moshi. Garimoshi linapita kwenye reli. Gari la moshi lina mabehewa mengi.

Ukutani kuna maandishi mbalimbali MMNNOOppqqrr chini yake kuna October ,November ,December na chini yake kuna maandishi yanayosema list 8 homework 24 /2/2025 .

Karatasi la mtiani lenye katika upande wa kushoto lenye nambari tatu, picha ,katapila, kumi ondoa tano tano ,,nne ondoa nne sufuri, tano ongeza tatu nne ,nne ongeza nane nane. Upande wa mkono wa kuume picha ya agirigeta yaani mamba.

Miti mirefu yenye matawi mengi yenye rangi ya kijani kibichi. Na kuna magurudumu ya gari yamefungwa kando ya nje ya nyumba kubwa mbele yake kuna chuma ambazo zimepakwa rangi nyekundu na nyeupe, na kuna nyasi ambayo imenyauka na ingine bado ikiwa na rangi kijani kibichi.

Maua yamepandwa na kuna mti mkubwa ambao uko na maua ya manjano na majani ya kijanikibichi kuna vitu mahali watoto wanachezea imepakwa rangi tofautitofauti, ikiwa manjano nyekundu samawi hata zambarau.

Fairi ziko juu ya kabati la mabati. Fairi ya kwanza niya rangi ya samawi, yapi niya rangi nye kundu, ya tatu niya rangi ya kijanikibiji, na nyeusi ya yenye rangi nyeupe.

Wachezaji wanne wanatabasamu, wawili wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya samawi, wengine wakiwa wamevalia rangi nyekundu ikiwa imeandikwa Kenya Kimani B, wakiwa wameshikana mikono na wengine wakiwa wamevalia vitu machoni kuanzisha kwamba hawana uwezo wa kuona.

Darasa tena halina wanafunzi, kuna viti za wanafunzi zaidi ya tano na kuna bodi ambalo ni nyeupe na dirisha kuu limefunguliwa na kuna baadhi ya viti ambazo zikona rangi nyeusi, na chini rangi imepakwa nyekundu pahali viti zimeweza kuekelewa juu.

Wachezaji wawili wa timu ya paralimpiki mmoja akiwa amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi na mwingine nyekundu wakipiga mpira uwanjani ambapo nyasi iko pembezoni na sakafuni ni mchanga tupu.

Kompyuta iko juu ya meza na kibodi yake iko juu ya meza. Kompyuta hii ni ya nambari NC5 yenye muundo wa Dell, imewekelewa juu ya meza nyeupe na chini yake kunaonekana waya ambazo za stima zimweza kutokelezea maeneo ya chini. Nyuma yake kuna bodi ambayo imechakaa ilikuwa rangi nyeupe lakini imechakaa kidogo.

Kuna karatasi lenye maadishi haya play, learn and grow together mtoto mmoja amechorwa kwenye upande wa kushoto na mwingine wa kulia na kuandika left, right, left ,left ,right ,aright .

Wakimbiajiani wanne wameshikiliwa mikono ikionesha kwamba hawana uwezo wa kuona ni vipofu, na huko kando kuna watu wamesimama, na pia nyasi yenye rangi kijani kibichi imeyeyuka na miti ambayo ikona matawi.